Kundi la watu linaloonekana kuwa mashabiki wa mchezo wakiwa wanatazama mchezo uwanjani. Mashabiki hao wamejifunika na bendera la Kenya, kuonyesha kuwa wanaunga mkono timu hiyo.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anaonekana akichukua vidole zake kwenye rekodi la kompyuta.

Rais wa jamhuri ya Kenya daktari William Samoe Ruto akiapishwa. Amesimama akiwa ameshikilia bibilia linaloshikwa na mama wa taifa mama Rachael Ruto